Eneo la ndani ya benki iliyopangwa kwa usafi wa hali ya juu huku wafanyakazi wa benki wakiketi kwenye meza za mbao, wakitumia vifaa vya kielektroniki vya kompyuta kwa ajili ya kutoa huduma.

Kundi la wafanyakazi wa benki wanaume kwa wanawake wakiwa wamevaa nguo rasmi kama vile suti, wamesimama mbele ya bango la benki huku wakipata picha ya pamoja.

Mfanyakazi wa benki akipokea pesa taslimu ambazo ni noti za dola kutoka kwa mteja. Shughuli hii ya muamala wa pesa ikifanyika katika ofisi za kubadilisha fedha za kigeni ndani ya benki.

Eneo la ndani la baa ya kisasa lenye viti virefu pamoja na mwanga hafifu. Huku eneo la kaunta la baa hiyo likiwa na rafu yenye chupa nyingi za vinywaji mbalimbali.

Wateja wakiwa wameketi kwenye kaunta ya baa wakinywa vinywaji mbalimbali kama vile bia, huku nyuma ya muhudumu kukiwa na rafu yenye chupa nyingi za vinywaji zilizopangwa vizuri. Baa hii ni eneo maalumu kwa ajili ya kukusanyika, kunywa na kuburudika.

Baa yenye watu wengi wakifurahia ikiwa na taa za kuvutia na muziki, huku mbele ya baa ambayo kuna mdijei akiwa na vifaa vyake vya kuweka muziki, na watu wengine wamesimama na wengine wakicheza pamoja na kunywa vinywaji tofauti.

Kundi la watu ndani ya baa wakifurahia na kuzungumza. Wengi wao wakiwa wamekusanyika karibu na kaunta ambapo wanapata vinywaji, huku kukiwa na shamrashamra ama hali ya furaha.

Mhudumu wa baa mwanamume aliyesimama nyuma ya kaunta akitengeneza kinywaji, huku juu ya kaunta hiyo kukiwa na vinywaji vingine vilivyowekwa kwenye glasi, nyuma ya kaunta hiyo kuna rafu ya chuma iliyopangwa vinywaji vingi vyenye vilevi.

Sehemu ya ndani ya baa ya kisasa yenye taa za rangi tofautitofauti, huku karibu na kaunta hiyo kukiwa na kiti kirefu kwa ajili ya wateja wanaoweza kukaa hapo wakiwa wanakunywa vinywaji mbalimbali.

Eneo la wazi la kuonyesha na kuuza magari huku kukiwa na magari mengi ya aina moja yenye teknolojia ya kisasa yakiwa yamepangwa kimstari yenye rangi nyeupe huku kando eneo hilo kuna jengo refu yenye rangi ya kahawia

Karakana ya kutengeneza magari huku gari moja lenye rangi ya chungwa likiwa limeinuliwa juu kwa ajili ya matengenezo kwa kutumia mashine maalumu, na gari lingine likiwa chini likiwa limefunguliwa sehemu ya mbele kwa ajili ya kuchunguzwa.

Chumba cha maonyesho cha uuzaji magari ambapo magari mapya mawili yameegeshwa tayari kwa kuuzwa. Gari moja ni jeusi likiwa linaonekana kwa mbele na lingine rangi ya kijivu nyusi linaonekana kando ya gari hili la kwanza, huku kukiwa na nembo kubwa ikiwa imetundikwa ukutani ikithibitisha chapa ya magari yanayouzwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, nje ya duka hili akiwa amesimama mwanaume mmoja kando kuna mtungi wa maziwa, ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa la kiautomatiki la kujihudumia mwenyewe, ambalo husaidia katika upatikanaji wa na uuzaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka lililo tengenezwa kwa bati, kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia, mashine hii yenye picha ya maziwa ikielezea kua ni mashine maalumu kwa ajili ya bidhaa ya maziwa.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa za maziwa ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa inayotumia teknolojia na mfumo wa hali ya juu wa kujihudumia, huku nyuma ya mashine hiyo kukiwa na kifaa cha kuzima moto.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa. Ndani ya duka hiloo kuna mashine mbili kubwa za kisasa na zinazotumika teknolojia ya hali ya juu. Mashine hizo zenye mfumo wa kujihudumia zinatoa bidhaa ya maziwa na juisi juu.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, kukiwa na pikipiki yenye madumu ya chuma kwaajili ya kuleta maziwa kwenye duka hilo. Nje ya duka hilo kuna michoro pamoja na maandishi yakieleza yakuwa duka hilo ni mahususi kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Duka dogo la bidhaa za maziwa, ambalo lina bango lenye maandishi yakieleza kuwa bidhaa za maziwa zinapatikana hapo. Huku nje ya duka hilo kuna wateja, wakihudumiwa kwenye kaunta ya duka hilo. Na ndani ya duka hilo kuna mashine ya kutoa maziwa ya automatiki.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa za maziwa, kukiwa mashine kubwa yenye matairi yenye teknolojia ya kisasa ya kujihudumia. Mashine hiyo yenye picha ya maziwa ikiashiria kuwa ni mashine inayotoa bidhaa ya maziwa peke yake.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa za maziwa kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia. Nje ya mashine hiyo kuna picha ya ng’ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, huku kukiwa na mashine kubwa ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia. Mashine hiyo ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, huku kukiwa na glasi yenye maziwa mengi.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa za rejareja huku kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia, mashine hiyo inayouza bidhaa ya maziwa inapicha ya ng'ombe pamoja na maandishi kiashiria kuwa ni mashine inayotoa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kuuza bidhaa ya maziwa, mashine hii inayotumia mfumo wa kujihudumia, ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe huku ukiwa na maziwa yanamwagika kwenye glasi.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, huku kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia. Pembeni mwa mashine hiyo kuna rafu huku kukiwa na baadhi ya bidhaa zingine kama vile unga.

Duka linalouza bidhaa za maziwa nche ya duka hilo linaelezea bei elekezi

Duka dogo linalouza maziwa, ambapo duka hilo lina mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotoa maziwa safi moja kwa moja kwa mteja tofauti na njia za zamani za kuuza maziwa kwa chupa.

Eneo la nje la duka linalouza bidhaa maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kutumia mfumo wa kujihudumia. Mashine hiyo yenye maandishi ya maziwa yakimaanisha kuwa ni mashine maalumu kwa ajili ya kutoa bidhaa ya maziwa.

Duka linalo uza bidhaa ya maziwa, huku ndani kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, mashine hiyo ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi huku kukiwa na glasi iliyojaa maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, nje ya duka hilo kuna bango lenye picha ya ng'ombe, na maandishi yakieleza kuwa ndani ya duka hilo linapatikana bidhaa za maziwa, nje ya duka hilo kukiwa na mteja akiwa anapokea huduma.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, mashine hiyo yenye picha ya ng'ombe ya rangi nyeupe na nyeusi pamoja na maziwa yakimiminika inaashiria kuwa mashine maalumu kwa ajili maziwa.

Eneo la ndani la duka linalouza vitu vya rejareja kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia. Mashine hii maalumu inatoa bidhaa aina ya maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka linalo uza bidhaa za maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, nje ya mashine hiyo kuna picha ya ng’ombe pamoja na maziwa yakiwa yana miminika.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa kukiwa na mashine kubwa ya kisasa na yenye teknolojia hali ya juu ya kujihudumia, huku mbele ya mashine hiyo kukiwa na mhudumu amevalia koti na bluu akipima maziwa kutoka ndani mashine hiyo.

Nje ya duka kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia. Mashine hiyo yenye maandishi yakiashiria kuwa yanapatikana maziwa, huku kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Eneo la ndani la duka linalouza maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia hali na juu, na mfumo wa kujihudumia. Mashine hiyo yenye picha ya maziwa, pamoja na maandishi yanayoashiria kuwa ni mashine maalumu kwa ajili ya kutoa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii inayotumia mfumo wa kujihudumia hutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja, huku nje ya mashine hiyo kukiwa na picha ya mtoto aliyeshika glasi ya maziwa kukiwa na maandishi yakielezea kuwa ni mashine ya kuuza maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia. Mashine hiyo ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi na maziwa yakiwa yanamiminika kuashiria kuwa ni mashine kwa ajili ya bidhaa hiyo ya maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii ya kujihudumia mwenyewe ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi huku ikiwa na mtoto mdogo akiwa anakunywa maziwa.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa ya maziwa kukiwa na mashine ya kisasa lenye teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia. Huku mbele ya mashine hiyo kukiwa na kijana amevalia fulana yenye rangi nyekundu.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa kukiwa na mashine mbili za kujihudumia zikitoa bidhaa aina ya maziwa, huku mashine moja ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi na mwingine akiwa ni mtoto mdogo aliyeshikilia glasi ya maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa kukiwa na mashine kubwa na ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya mteja kujihudumia, huku mashine hiyo ikiwa na michoro ya ng'ombe wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia huku kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Eneo la wazi lenye bidhaa za samani kama vile masofa yenye rangi tofauti kama vile: nyeusi, kijivu na kijani yakiwa yamewekwa kwa ajili ya kuonyesha wateja na kuuza.

Duka la samani lenye bidhaa za samani kama vile masofa yenye rangi tofautitofauti kama vile nyekundu, bluu na kijivu huku zikiwa zimepambwa kwa mito yenye rangi nzuri.

Kundi la wauzaji wa samani wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya kazi katika karakana ya useremala, mmoja ya mwanaume akiwa anaranda mbao huku wanawake wawili wakishuhulikia kipande cha mbao kwajili ya kutengeneza samani kabla ya kuuza.

Duka linaloonesha na kuuza bidhaa za samani mbalimbali kama vile meza, viti na masofa. Bidhaa hizo zenye rangi tofauti kama vile nyeusi na kahawia, zimepangwa kimakundi kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wateja.

Eneo la karakana ya fundi seremala, fundi huyo wa kiume ameshika nyundo huku akiwa anagongea msumari kwenye kipande cha mbao, hatua muhimu ya kutengeneza samani ili kuweza kuuza kwa wateja.

Eneo la nje la maonyesho ya bidhaa za samani kama vile vitanda vyenye sehemu mbili, sehemu ya juu na ya chini; huku vikiwa tayari kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa la kuonyesha na kuuza bidhaa mbalimbali za samani kama vile: sofa, meza, viti, vitanda. Huku kukiwa na mwanga mzuri ukiangaza ndani ya duka ilo.

Samani aina ya kitanda kikubwa cha mbao cha ghorofa kikiwa na sehemu mbili za kulala sehemu ya juu na ya chini kilichotengenezwa kwa ustadi, huku ngazi za kitanda hiko zikiwa zimetengenezwa kwa droo zilizokuwa imara na za kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za samani bidhaa hizo ni kama kitanda, meza, viti, masofa pamoja na kabati vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za dhamani kama vile meza viti masofa na makabati, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na kuvutia.

Sehemu ya ndani inayouza bidhaa za samani kama vile: masofa ,viti vya mbao, pamoja na meza. Huku duka hilo likiwa limepambwa kwa mapambo kadhaa.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za samani, kama vile; viti, meza, masofa pamoja na kabati. Huku nje ya duka hilo kukiwa na bango linaloonyesha punguzo la bei.

Sehemu ya nje ya duka linalouza samani likiwa limepangwa na bidhaa tofautitofauti za samani kama vile makabati, meza, masofa huku pia kukiwa na magodoro, ikiashiria eneo kubwa la kuuza samani.

Sehemu ya karakana ya useremala kukiwa na mafundi wawili wakiume waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, huku fundi mmoja akipima mbao kwa ajili ya kutengeneza kifaa cha samani.

Eneo la wazi lililopangwa bidhaa za samani kama vile viti na meza, bidhaa hizo zilizotengenezwa na mbao zikiwa zinavutia zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa wanafanya kazi katika karakana ya useremala, mmoja wao akiwa anaranda mbao na mwingine akiwa anakata kwa kutumia msumeno. Ikiashiria mchakato wa kutengeneza samani ambazo ni hatua muhimu kabla ya kuuza.

Sehemu ya nje ya duka linalouza samani. Limepambwa samani mbali mbali kama vile meza, viti, makabati pamoja na masofa. Huku masofa hayo yakiwa yamepambwa ma mito yenye rangi nzuri.

Duka la samani lenye samani tofauti kama vile masofa ya kisasa yenye rangi tofauti kama vile kijivu, njano na nyeupe zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka la samani lenye aina mbalimbali za masofa ya kisasa zikiwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, kijivu na nyekundu zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka la kisasa la maonesho na mauzo ya bidhaa za samani, duka hilo lenye bidhaa mbalimbali za samani kama vile: meza, sofa, kabati na viti vikiwa vimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri wa kuvutia huku duka hilo likiwa na taa zinazomulika vizuri bidhaa hizo.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za samani kama vile masofa pamoja na meza, duka hilo lenye sehemu mbili sehemu ya juu na chini zote zikiwa na bidhaa za samani.

Eneo la mapokezi ya hoteli ambapo kuna kaunta ya kisasa, na wafanyakazi wawili wamesimama nyuma yake. Ukuta wa nyuma una mapambo ya kisasa na taa za kuning'inia, likiashiria mazingira ya kifahari na huduma bora za hoteli.

Eneo la ndani la hoteli ama mgahawa kwa ajili ya kupata chakula pamoja na vinywaji, likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri na usafi wa viti pamoja na meza, huku kukiwa na masofa yenye mito.

Sehemu ya mapokezi ya ndani ya hoteli huku kukiwa na muhudumu, ambaye amesimama kwenye kaunta amevalia koti la rangi nyekundu na shati jeupe akimsikiliza kwa makini mteja aliyewasili hapo.

Wahudumu watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume ambaye ndo mpishi mkuu, wameshikilia sahani zilizopambwa na chakula huku wakiwa wamevaa mashati yenye rangi nyeupe.

Mapokezi ya hoteli, huku kaunta ya mbao iliyo tengenezwa kwa mandhari kukiwa na muhudumu mmoja amesimama nyuma yake, na kuta zikiwa na saa tatu na moja na viti vya starehe vikiwa katika eneo hilo la kusubiri.

Sehemu ya ndani ya hoteli inayovutia mahusisi kwa ajili ya kupata chakula, pamoja na vinywaji. Sehemu hiyo iliyopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, wa viti na meza.

Sehemu ya ndani ya hoteli ama mgahawa uliyopambwa na kuvutia Huku kukiwa na bango lenye menyu ya chakula pamoja na vinywaji vinavyopatikana kwenye hoteli hiyo.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli ya kisasa, kukiwa na wahudumu wawili wa kike waliovalia nguo zenye rangi nyeupe; wakizungumza kwa furaha na mteja wakiume mbele ya kaunta hio, iliyopambwa kwa rangi nyekundu.

Mandhari safi na nzuri ya kuvutia ya hoteli, iliyopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri wa meza zilizozungukwa na viti huku kukiwa na masofa yenye mito pamoja na meza ndogo yenye vitabu.

Kundi la watu wameketi kwenye sehemu maalumu ya kupata chakula ndani ya hoteli. Eneo hilo lililopambwa vizuri kukiwa na sofa refu lenye rangi ya njano pamoja na miti, huku kukiwa na meza zenye viti.

Sehemu ya ndani ya mgahawa ama hoteli, iliyopambwa na kupangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, huku kukiwa na meza zilizofunikwa na vitambaa vyenye rangi nyekundu vikizungukwa na viti vya kahawia, huku kukiwa na viti virefu vilivyopangwa kwenye kaunta.

Duka dogo la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Mteja wa kiume aliyevaa barakoa akihudumiwa na muuzaji mwanamke, ikiashiria shughuli ya kawaida ya ununuzi katika maduka ya kawaida yanayopatikana kwenye mitaa yetu.

Eneo la wazi la soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: nyanyan, vitunguu pamoja na kabichi; bidhaa hizo zimewekwa juu ya makreti na kuwekwa kimafungu.

Soko linalouza bidhaa za chakula tofauti tofauti kama vile karoti, hoho, nyanya, pamoja na vitunguu. Bidhaa hizo zimepangwa juu ya meza kimafungu huku wauzaji wawili wakiwa wameketi pembeni ya bidhaa hizo.

Mandhari ya soko linalouza bidhaa tofauti za chakula kama vile nyanya, mbogamboga za majani pamoja na hoho; Huku kukiwa na mfanyabiashara mwanamke ameketi juu akipanga nyanya zilizowekwa kwenye beseni lenye rangi ya kijani.

Soko linalouza bidhaa za chakula tofauti tofauti kama vile; nyanya, matango ,hoho, vitunguu na viazi ambavyo vimewekwa kimafungu.

Eneo la wazi linalo uza bidhaa za chakula mbalimbali kama vile: ndizi, viazi na nyanya vilivyo wekwa kimakundi, huku wauzaji wengi wa bidhaa hizo wakiwa ni wanawake.

Eneo la wazi la soko linalouza bidhaa za chakula, huku kukiwa na vitunguu vimewekwa kwenye ndoo kimafungu, huku muuzaji akiwa amesimama mbele ya vitunguu hivyo, akiendelea kupanga vingine.

Mandhari ya soko inayouza bidhaa za sokoni zimepangwa juu ya meza kwaajili ya kuonyesha wateja

Eneo la wazi la soko linalouza bidhaa za chakula tofauti tofauti kama vile mboga za majani, nyanya, vitunguu, tangawizi pamoja na viazi vilivyopangwa juu ya meza.

Eneo la wazi la soko linalouza bidhaa za chakula, kama vile nyanya. Nyanya hizo zimepangwa kimakundi kwenye sahani zilizowekwa chini huku wauzaji wengi wa bidhaa hiyo wakiwa ni wanawake.

Eneo la wazi la soko linalouza bidhaa za chakula tofauti tofauti kama vile nyanya, mboga za majani, ndizi na viazi zilizopangwa kwenye meza huku zingine zimening'inizwa.

Soko la kisasa linalouza bidhaa za sanaa na utamaduni huku kukiwa na vikapu vilivyofumwa vizuri pamoja na nguo zilizovalishwa kwenye midoli ya kuuzia nguo.

Eneo la wazi la soko, lililojaa bidhaa mbalimbali za chuma kama vile: sufuria, vyungu, majiko ya mkaa na masanduku ya chuma ya rangi ya bluu, huku kukiwa na rafu na meza zilizotengenezwa kwa chuma, zilizopangwa kwa utaratibu na mbele yake kuna vyungu na sufuria za aina mbalimbali.

Soko linalouza bidhaa za nguo tofauti tofauti, kama vile; magauni, sketi na tisheti, huku nyingi zikiwa zimetundikwa ukutani na baadhi zikiwa zimetundikwa kwenye rafu, huku kukiwa na wafanyabiashara pamoja na wanunuzi.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: mboga za majani, machungwa, nyanya pamoja na hoho huku bidhaa hizo zikiwa zimepangwa juu ya meza zilizo tengenezwa kwa mbao.

Eneo la wazi la soko linalouza bidhaa za chakula kama vile nyanya zilizopangwa kimafungu kwenye ndoo na zingine kuwekwa kwenye sado juu ya meza, huku wauzaji wengi wakiwa ni wanawake.

Matumizi ya kadi ya benki kulipia huduma au bidhaa kupitia mashine maalumu, ikiashiria matumizi ya huduma za fedha kielektroniki ambapo malipo hufanyika kutumia kadi badala ya pesa taslimu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo kama vile mashati pamoja na makoti yaliyotundikwa kwenye safu. Mashati haya yenye rangi tofautitofauti na yenye mvuto mzuri yamepangwa chini kwa mpangilio mzuri.

Eneo la ndani linalouza bidhaa za nguo, nguo hizo zimetundikwa kwenye safu, huku kukiwa na bango juu likieleza kuwa kuna punguzo la bei la asilimia arubaini.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo lililopo katika duka kubwa, kuna rundo la mashati yaliyokunjwa vizuri kwenye meza za kuonyesea bidhaa. Huku baadhi ya nguo zikiwa zimetundikwa kwenye vishikio, kibao chenye tangazo kinaonekana kikiashiria punguzo la bei.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo. Nguo hizo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu huku zingine zikiwa zimetundikwa. Na kukiwa na bango linaloashiria kuwa kuna asilimia harobaini ya punguzo la bei.

Duka la kisasa linalouza bidhaa tofauti za nguo, huku nguo hizo zikiwa ni kama vile magauni pamoja na tisheti za rangi tofauti kama vile ya chungwa pamoja na kijani, zikiwa zimetundikwa kwenye safu za chuma.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa, yenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na meza maalumu. Huku kukiwa na njia za wazi wateja kupita na mikokoteni kupita ya ununuzi.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa tofauti kama vile dawa ya meno. Zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu kimakundi kutokana na bidhaa zenyewe, huku kukiwa na bei pembeni ya rafu hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa likiwa na bango kubwa lenye mwanga lililoandikwa " Duka la vileo", kuna rafu ndefu zilizojaa chupa na makopo ya vinywaji pamoja na jokofu zenye milango ya kioo zenye vinywaji vya baridi.

Eneo la ndani la duka la kisasa linalouza bidhaa tofautitofauti za chakula, bidhaa hizo zimepangwa kwenye safu ndefu huku zikiwa na bei pamoja na jina la bidhaa.

Eneo la duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za kuoka kama vile keki na mikate iliyopangwa kwenye safu yenye kioo, pamoja na bidhaa zingine kama vile mayai.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za vinywaji kama vile soda na juisi zilizopangwa kwenye rafu ndefu na kwampangilio unaovutia.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa za vinywaji kama vile mvinyo, vilivyowekwa kwenye chupa na kupangwa kwenye safu ndefu huku kukiwa na jokofu na lenye vinywaji vya baridi.

Sehemu ya duka la kisasa linalouza bidhaa tofautitofauti. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye safu, huku zikiwa na bei pamoja na maelekezo yanayopatikana kuhusu bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile juisi, huku zikiwa zimepangwa kwenye safu zikiwa na bei pamoja na majina ya bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaa za matunda kama vile; machungwa yaliyowekwa kwenye vyombo vyeupe vya plastiki, vikipangwa kwenye rafu zilizotengenezwa kwa mbao. Duka hili la kisasa linavutia na lina mpangilio mzuri wa bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofautitofauti za chakula kama vile: matango, ndizi pamoja na machungwa. Zikiwa zimepangwa kwenye rafu ya chuma huku kukiwa na bei pembeni ya bidhaa hizo.

Duka kubwa la kisasa, lenye njia katikati ya rafu mbili zilizojaa bidhaa mbalimbali, ambapo mteja mwanamke anasukuma torori la ununuzi, huku akichagua baadhi ya bidhaa anazozitaka kununua.